Pesa za noti za Kenya huja kwa, kama vile noti ya hamsini, mia moja, mia mbili. Noti ya hamsini hutumika kwa miamala midogo kama vile kununua chakula kidogo au kulipia nauli. Ya mia moja mara mingi hutumika sukoni kwenye maduka, kwenye maduka ya kawaida.